Hawa ni wachezaji wa mpira wa vikapu, nawanaonekana wenye furaha sana kwa sababu wameshinda taji na wanainua juu taji hilo kwa furaha sana.

Ni rais wa Kenya na jaji mkuu wa mahakama wakiangalia saa kwenye State House ya Kenya nchi yetu.